Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya saladi inakua katika mabomba meupe. Kila bomba lina matundu ambapo miche midogo ya saladi imepandwa ikionyesha majani mabichi yaliyochanganyika. Maji inaonekana ikitiririka kutaka ncha za mabombakuashiria mfumo wa umwagiliaji unaoendelea.

Mimea midogo kadhaa imepandwa kwenye sufuria ndogo za mraba zilizowekwa kwenye mabomba mawili ya kijivu. Mabomba yamewekwa juu ya miundo ya mbao, na mabomba mawili moja juu na moja chini. Juu ya mabomba la chini kijiko kimeegemea kwenye mbao. Upande wa kushoto wa bomba la chini kuna chupa ya glasi iliyojaa kiowevu. Nyuma tunapata ukuta wa wazi unaoruhusu mwanga kupita na inaonekana kaa mimea au miti nje.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic inaonyesha ndani ya chafu au eneo lenye mwanga wa kutosha. Mimea ya kijani inaonekana kuwa saladi au mboga nyingine imepandwa kwenye safu za mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwenye fremu. Chini ya mabomba hayo, kuna pipa kubwa jeusi lenye kifuniko cha manjano ambalo linaonekana kuwa tangi la hifadhi ya virutubisho.

Mimea imepandwa kwenye mfumo wa haidroponiki ndani ya chafu. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye vikoko vidogo vyeusi ambavyo vimeingizwa kwenye mabomba myeupe yaliyopangwa wa usawa. Kuna mistari mingi ya mabomba haya yanayoenea hadi nyuma ya picha, ikionyesha mazingira ya kilimo cha kisasa. Mwangaza wa jua unapita kupitia paa la chatu ukitoa mwanga wa asili kwa mimea. Baadhi ya mabomba yamejaa mimea mingine midogo labda aina tofauti ya mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics unaotumia miundo myeupe na kijivu kupanga mimea kwa usawa. Ngazi tatu za magomba zimepangwa kwa urefu tofauti kila moja ikishikilia mimea inayostwai. Mimea juu ina majani marefu ya kijani kibichi wakati mimea juu inaonekana kuwa na majani mapana yenye rangi nyeusi, Labda mimea tofauti. Mbele chini kabisa pia ina mimea midogo yenye kijani kibichi tofauti za kuwa aina tofauti za mazao. Mfumo huu wote umewekwa kwenye sehemu imara na sehemu inaonyesha salama.

Shamba la hidroponiki linaonesha mimea ikiwa kwenye safu nne, ikitumia mfumo wa kisasa wa kilimo. Majani yake ya kijani kibichi yanaja kila ngazi yakionyesha kwamba ni mzuri, inayopandwa kwenye mabomba meupe, na mizizi inaonekana ikimea chini, ikipata virutubisho kutoka kwa maji. Mwanga wa asili unaangazia mimea, na kutoa hisia ya mazingira safi na yenye afya.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha Hydroponics uliotengenezwa kwa mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Kuna mistari mitatu ya mabomba kila mmoja ikiwa na matundu madogo yaliyochimbwa. Katika matunda ya juu mimea, midogo imepandwa ikiashiria ukuaji. Mfumo huu unaonyesha mbinu bunifu ya kukuza mazao bila kutumia udongo ikifaa nafasi ndogo. Nyuma kuna pazia la mianzi au mkeka unaofunika ukuta.

Mfumo mdogo wa hydroponic unaonekana, ukitumika kukuza mimea. Kontena la chuma lenye rangi ya asili limewekwa juu ya chanda na kuna mabomba madogo yanayoshikilia mimea. Mimea iliyopandwa humo ni mikubwa na imekomaa, ikiwa tayari kuvunwa. Bomba jeupe limewekwa na kuunganishwa, likisambaza hewa au maji kwa mimea. Kifaa kidogo kimeunganishwa kwenye bomba. Vifaa hivyo viko safi na vimepangwa vizuri.

Mifereji ya plastiki nyeupe yenye mimea mifukoni ya majani ya kijani. Mimea iko katika sufuria nyeusi zilizowekwa kwenye mifereji, ikonyesha mizizi yake katika udogo. Majani yake ni makubwa na ya afya, yakionekana wazi kwenye mazingira ya ndani. Mifereji hiyo inaunganishwa na mabomba ya maji ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa. Mwanga wa asili unaangazia mimea ikionyesha ukuaji wao wa mapema.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki uliotengenezwa kwa kutumia bomba jeupe la PVC lilopangwa wima. Mfumo huu una mimea kadhaa yaliyo pandwa katika mashimo madogo meusi yaliyochimbwa kwenye bomba na mmea mmoja wa kijani ulio na majani marefu membamba ukionekana wazi karibu na katikati. Chini kabisa kuna chombo la samawati kinachoonekana kama ndoo ambacho kina weza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji.

Huu ni shamba la kisasa la kilimo cha hydroponic ambapo mimea saladi inapandwa kwenye mabomba meupe ya pvc yaliyopangwa kwa usawa mimea imepangwa katika safu ndefu na kila mimea unakuwa kutoka kwenye tundu tofauti kwenye mabomba kuonyesha mfumo wa kunyunyuzia virutubisho

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponic iliyowekwa ndani ya chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi ya kijivu. Juu ya chombo hicho kuna mashimo tisa na mimea midogo ya kijani ikiwemo mimea ya nyanya imepandwa katika kila shimo. Mfumo wa mabomba meupe unaonekana ndani ya chombo hicho ukiashiria usambazaji wa maji na virutubisho wa mimea.

Huu ni mtazamo wa karibu wa bustani ya kisasa ya hydroponics ambapo mimea ya saladi imepandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea una majani mabichi yaliyochongoka na kuonekana kuwaq na afya. Mabomba yamewekwa kwa safu ndefu na kuunda mifumo ya kilimo isiyo na udongo. Mandhari ya nyuma yanaonekana kama chafu ikiwa na muundo wa chuma na plastiki.

Eneo la kilimo cha ndani Kwa njia ya hydroponic wakati wa usiku. Kuna mifumo ya mfereji ya plastiki nyeupe iliyosimama wima na wima ikiwa na mimea inayokuwa ndani ya mfereji hiyo. Taa za rangi za waridi ziko juu ya mifumo hiyo, zikiwa zimewekwa Kwa ajili ya kuongeza upanzi wa mimea.

Mfumo huu wa kilimo cha hydroponic unaonekana wazi ikionyesha jinsi mimea ya strawberry inavyokuwa kwenye mabomba meupe ya p v c yaliyopangwa kwa usawa. Kuna viwango vingine vya mabomba kila mmoja ikiwa na mimea midogo ya strawberry inayochukua kutoka kwenye mashimo yaliyotobolewa.

Mimea mbalimbali inakua ndani ya trafu ikiwa imepandwa kwenye mfumo wa kilimo cha maji. Mbele safi ya saladi ya kijani kibichi inang'aa ikifuatwa na mimea yenye majani mekundu na kisha mimea mirefu yenye majani mebamba ya rangi ya kijani kahawia.

Chumba cha ufugaji kikiwa kimejaa kuku wadogo wengi wa rangi nyeusi na manjano. Kuna vifaa vya kunywa maji vya plastiki vya rangi nyeupe na nyekundu vilivyowekwa kati ya kuku. Kuta za chumba ni za mbao na zinaonekana za juu.

Shamba kubwa imejazwa na mimea ya kabichi iliyokomaa. Kabichi hizo zimepandwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na majani mapana yenye afya. Kwa mbali kuna mstari wa miti mirefu yenye majani mabichi ikionyesha mipaka ya shamba. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na hewa safi yakisikizwa utulivu wa mashambani.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea mirefu, yenye afya huenea katika eneo lote la picha, chini ya anga lililofunikwa na mawingu. Nyuma, milima iliyofunikwa na miti mirefu inaonekana. Mimea ya mahindi imejiunga pamoja kwa usawa. Miti michache iliyopandwa imeongeza uzuri wa shamba hilo. Sehemu ya chini ya ardhi ni kahawia, ikiashiria udongo uliohuishwa vizuri. Sehemu ya juu ya anga ina mawingu, lakini hakuna dalili ya mvua.

Ndani ya chumba chenye giza kilichojengwa kwa rafu nyingi. Uyoga mweupe unaonekana ukikuwa kwa wingi. Uyoga huo umepangwa vizuri kwenye rafu zenye tabaka nying na baadhi yao yamefunikwa sakafu yakionyesha ukuaji mkubwa. Uyoga mwingine unaonekana ukining'inia kutoka dari ukitengeneza mandhari ya kipekee.

Huu ni muonekano wa ndani wa zizi kubwa la nguruwe likiwa na safu ndefu za vizimba zilizojazwa nguruwe wakubwa wenye rangi ya waridi. Nguruwe wengi wamelala chini huku wengine wakiangalia kuelekea kamera. Kuna njia nene katikati ya vizimba na paa linaonekana kuwa la chuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya kiwanda ikionyesha uzalishaji mkubwa wa nguruwe.

Shamba kubwa lina mistari mirefu ya mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mpangilio. Kila mmea una maganda mapesi yaliyopandwa kwenye udongo wa kahawia. Safu za mimea zimepanuka mbali, zikianzia katikati na kuelekea mwisho wa shamba. Upande wa kushoto wa picha, nyuma kidogo, kuna muundo unaofanana na shamba, zikionyesha mbinu za kisasa za kilimo. Mbali zaidi nyuma kuna mistari ya mawingu na anga lenye mawingu meupe, yanayong’aa kama samawati.

Hii ni kundi la nyanya zilizopangwa vizuri kwenye vibwete zikionyesha rangi mbalimbali kutoka kijani hadi nyekundu. Nyanya hizi zimeungwa mkono na miti midogo ya kijani kuonyesha kuwa ziko kwenye shamba la kilimo cha kisasa labda chafu. Nyanya zingine zimeanza kuiva zikionyesha mabadiliko ya rangi.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wamepangwa kwa safu, vichwa vyao vikiwa vimetoka nje ya vizimba vya chuma. Wanakula malisho yaliyowekwa mbele yao, baadhi ya ng'ombe wanatoa mvuke kutoka puani, kuonyesha hewa baridi. Hali hii inaonyesha mazingira ya shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Eneo la shamba la maziwa limejaa ng'ombe weusi na weupe wa maziwa.Ng’ombe wengi wamelala chini huku wengine wakiwa wamesimama ndani ya vibanda vya chuma vinavyowatenganisha. Paa la jengo lina muundo wa mbao na kuna vifaa vya kuangazia juu. Inavyoashiria kuwa ni banda kubwa la kufugia wanyama.

Shamba limepambwa kwa nanasi na safu za mimea na matunda. Kila mmea una majani maridadi, makubwa, yanayozunguka nanasi katikati, ambao bado umeunganishwa na ukuaji wa mimea mingine. Shamba linaonekana kuwa limekulimiwa kwa umakini na limepangwa vizuri, likionyesha mpangilio mzuri wa mimea. Eneo hili linaonekana kupewa matunzo ya mara kwa mara, na chini yake kuna udongo unaong’aa chini ya mwanga wa jua.

Hiki ni kiwanda cha kufungasha maua, ambapo wafanyakazi wengi wanaonekana wakichagua na kufunga maua ya aina mbalimbali. Wamevaa sare za kazi zenye rangi ya kijani na aproni nyeupe. Maua yamepangwa kwenye meza, na pembeni kuna ndoo zilizojazwa maua tayari kufungashwa. Hii inaonyesha kuwa maua hayo yanatoka kwenye mashamba yenye viwango vya juu na ubora bora.

Chumba cha mbao kikiwa kimejaa kuku wazima wa rangi ya kahawia na pinki kwenye kichwa. Kuna vifaa vya kunywa maji vya rangi ya nyeupe na manjano vilivyowekwa kati ya kuku. Juu kuna sehemu ya mbao ambapo kuku wengine wamekaa kwenye viota.

Mashamba yaliyolimwa vizuri yananyeshewa na maji. Ikionyesha mistari mirefu ya udongo wenye unyevunyevu tayari kwa kilimo. Mbinu hii inaonekana kuwa ya umwagiliaji wa mifereji, huku maji yakitiririka polepole kati ya matuta ya udongo. Mbali kidogo mimea mingine ya kijani inaweza kuonekana huku ikionyesha mwanzo wa msimu wa kupanda. Anga linaonekana kuwa tulivu na upeo wa macho unatoa mwonekano wa kijani kibichi zaidi kuelekea nyuma

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukifanya kazi shambani ukimwagilia mimea michanga. Safu ya vipulizio vinamwaga maji juu ya udongo wenye mimea ya kijani kibichi. Vipulizio hivyo vinamwagwishwa kwenye bomba za samawati zilizonyooka katikati ya shamba. Maji yanarushwa angani kwa mitiririko nyembamba yakifunika eneo lote.

Shamba lililopandwa vizuri na safu za mistari za udongo samba samba, mirija mieupe ya umwagiliaji inapita katikati ya kila mstari, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa tone la matone, unaolenga kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Udongo unaonekana kavu na huru ikiashiria kuwa inaweza kuwa imeandiliwa kwa ajili ya kupandwa au baado liko katika hatua ya kabla ya kilimo.

Hili ni shamba lenye udongo mzuri likidumisha safu zinazotefuza mimea michanga. Upande wa kulia kuna mimea inayofanana na kabichi iliyopandwa kwa safu. Upande wa kushoto kumeota mimea michanga na udongo. Katikati ya shamba kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone, na mirija iliyonyooka ikipita kwenye mistari ya mazao. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu na baadhi ya mimea mingine iliyopandwa. Hali hiyo inaonekana kuwa tulivu na nzuri kwa kilimo.

Hii ni eneo kubwa la kilimo lililopangwa kwa uangalifu likiwa na mifumo ya umwagiliaji iliyoundwa kwa njia ya mitaro. Mistari mirefu ya matusheo ya udongo huunda safu sambasamba, huku mitaro midogo likiwa limejazwa na maji ikiruhusu umwagiliaji wa mimea. Maji yanaonekana yakitembea polepole kwenye mitaro ya kupita katikati ya mashamba.

Shamba kubwa limeonekana likiwa na safu nyingi za mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mifereji midogo ya maji inapita katikati ya safu za mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Koleo limetumbukizwa kwenye udongo karibu na mfereji ikiashiria shughuli za kilimo. Sehemu fulani za udongo zimekuwa na maji na zingine zimefunikwa na karatasi nyeupe labda kwa ajili ya kudhibiti magugu au kuhifadhi unyevu.

Kuna shamba la mahindi linaonyesha mfumo wa umwagiliaji. Bomba nene la rangi nyeupe limelala kando ya shamba na kuna matundu kadhaa ambayo maji yanapuliza nje yakimwagilia mahindi. Baadhi ya maeneo ya bomba yanaonekana yamechafuliwa na matope. Nje ya shamba upande wa kulia kuna njia ya vumbi au barabara.

Mashamba ya kilimo yanaonekana yakiwa yameandaliwa vizuri huku safu za mimea michanga zikinyambulika mbali. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umejengwa kwa uangalifu ikionyesha mabomba meusi yalinyooka na yaliyopinda yakipita katikati ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na kuna majani madogo machache yanayochipuka kuashiria ukuaji wa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kwenye shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mstari. Bomba la samawati linapitisha maji lina mabomba madogo mweusi yanaelekea kwenye mimea yakidondosha maji kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa na mchanga na mazingira yanaonekana kuwa kavu ukionyesha umuhimu wa mfumo huu wa umwagiliaji.

Shamba kubwa la kijani kibichi laonekana likinyunyuziwa maji na mifumo ya umwagiliaji. Mistari ya mimea imepandwa vizuri ikionyesha mpagilio wa kilimo cha kisasa. Mifumo mingine ya kunyunyuzia maji inarusha maji hewani ikwapa mimea unyevu muhimu. Kwa mbali milima na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya kilimo.

Bustani ndogo yenye mistari miwil yenye mimea michanga iliyopandwa katika udongo wa kahawia. Katikati ya mimea hii kuna mfumo rahisi wa umwagiliaji unaojumuisha ndoo nyekundu iliyoning'inia juu ya uzio wa mianzi. Bomba jeusi linatoka chiniya ndoo likielekea likiunganishwa na mfumo wa matone unaoendesha kando ya kila mstari wa mimea. Uzio wa mianzi unaonekana nyuma ya ndoo ukitoa mgawanyiko wa asili ya bustani.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Matone ya maji yanatoka kwenye bomba ndogo la umwagiliaji yakidondokea moja kwa moja kwenye udongo. Karibu na bomba kuna mimea midogo michache ikiashiria kuwa huu ni mfumo wa kumwagilia mazao au bustani ndogo. Maji yanaonekana yakifyonza polepole na udongo wenye unyevunyevu.

Shamba lenye mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mifuko. Maji yanapita kwenye mifereji iliyo kati ya mifuko kwa kutumia mabomba ya plastiki ya rangi nyeupe. Udongo mweusi unaonekana kwenye kingo za mifereji hiyo. Mbali kidogo kuna miti michache na angani kuna mwanga wa jua. Mifereji ya maji inaonekana ikiwa na mtiririko wa kutosha kuhifadhi mimea. Mazingira yanaonekana ya kilimo na yenye utulivu.

Hili ni shamba kubwa la mazao likionyesha mimea miwili tofauti, moja ya kijani kibichi na nyingine ya zambarau. Mifumo ya umwagiliaji inamwaga maji juu ya mazao ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo. Nyuma kuna miti mikubwa ya kijani kibichi na anga lina mawingu meupe. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye uzalishaji.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Kati ya safu hizo mfereji mwembamba wenye maji yanayotiririka yakitumika kumwagia mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea inang'aa kwa afya. Katika umbali kuna dalili za mimea mingine na majengo machache kuonesha ni eneo la kilimo.

Bustani yenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu nadhifu huku udongo ukiwa mkavu umepasuka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukijumuisha mabomba madogo meusi yanayonyoosha kando ya safu hizo za mimea na bomba kubwa la samawati linalopita katikati likisambaza maji. Kila mmea una bomba dogo la kumwagia maji na moja kwa moja kwenye mzizi yake.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kila mmea mchanga unaonekana kuwa wa kibichi au mboga nyingine, una kuzwa kwenye ardhi wenye udongo meusi ulio andaliwa vizuri. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kando ya kila safu yaki akikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo linaonyeshwa likiwa na mistari mingi ya mirija ya umwagiliaji wa matone inayoenea mbali sana. Udongo wa rangi nyekundu kahawia inaonyesha uwezo wake wa rutuba. Katikati ya picha kuna mfumo wa mabomba ya rangi ya kijivu na vali za rangi chungu, ukiwa unatumika kusambaza mazi kwenye mirija. Mabomba haya yamepangwa kwa utaratibu ya kipita chini ya ardhi iliyoandaliwa kwa mimea.

Mistari minene ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo mwekundu, ikiwa na mabomba meusi marefu inayopita karibu nayo. Udongo unaonekana umepasuka kidogo kuashiria ukavu. Mbali kidogo watu wawili wanaonekana wakisimama. Anga juu inaonekana kuwa na mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa tulivu.

Shamba lenye mifereji ya maji inayopita kati ya miche ya mimea ya kijani. Mabomba ya maji ya rangi ya dhahabu yanaonekana kwenye kingo za mifereji hiyo na yana viunga vya buluu. Udongo wa kahawia na una mimea michache iko kando ya mifereji. Mbali kidogo kuna miti mirefu na nyasi za kijani. Mazingira yanaonekana ya kilimo na yenye unyevu.

Huu ni shamba kubwa yenye umwagiliaji wa kisasa, maji inarushwa juu na vinyuzio vingi yakinyunyuzia eneo lote la mazao ya kijani kibichi. Mazao yana onekana kuwa na afya na yamepandwa kwa mpangilio mzuri. Nyuma kuna vilima venye mimea ya asili na baadhi ya miti inaonekana. Hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia umwagiliaji kwa hakikisha mazao yana pata maji ya kutosha, hata katika maeneo yenye mvua chache.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoendeshwa katika bustani au shamba ndogo. Bomba nyeusi linaelekea katikati likiwa na matone madogo ya maji yanayotiririka kutoka kwenye vibanishi likilewanisha udongo karibu na miche michanga. Miche hii bado ni midogo na baadhi yao ina majani mapana huku mengine yakionaonekana kuwa na majani membamba yakiashiria aina mbalimbali ya mimea.